Huyu ni mwanamke mwenye miwani, akiwa na mawazo mengi, akiangalia mbali na kompyuta yake, mkono wake umeshika kidevu, akionyesha anaendelea kutafakari. Inaweza kua amejikita kwenye kazi au ana tatizo analotatua.

Mtu anachukua maelezo kwenye daftari huku akitazama skrini ya kompyuta, kwenye skrini mwanamke anaonekana akifundisha au kutoa mada inaashiria mazingira ya kujifunza mtandaoni au darasa la mbali.

Msichana mdogo anaonekana akifanya masomo ya mtandaoni nyumbani. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo akichukua maelezo kutoka kwa mwalimu anayeonekana kwenye skrini . Mazingira ya utulivu yanafaa kwa kujifunza.

Tangazo la mtandaoni la jukwaa la e-learning linaonekana. Katikati kuna mwanafunzi akiwa amekaa mbele ya kompyuta , huku kofia ya masomo ikiwa imerushwa hewani juu. Kuna pia mwanafunzi mwingine akiwa ameketi akisoma. Maelezo zaidi ni na kitufe cha get started now vinaonekana.

Mwanamke mchanga ameketi mbele ya kompyuta mpakato akivaa vipokea sauti maskioni na kutabasamu kwa furaha, anaonekana kua makini huku akiandika kwenye daftari. Inawezekana anasoma, anafanya kazi ama anashiriki katika mkutano wa video.

Hii ni mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo, ikiwezekana kwenye darasa au kituo cha kompyuta. Inaonekana mtu huyu anachapa kwenye kibodi, na kuna kompyuta nyingine nyuma yake. Inaonyesha matumizi ya teknolojia kwa kujifunza au kufanya kazi.

Mwanamke mwenye nywele zilizopinda ameketi kwenye meza na kompyuta mpakato mbele yake anatabasamu na anaandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu ya bluu inaonekana anfanya kazi au anasoma na kuna mwanga kutoka dirishani.

Kijana ameketi kwenye meza, amevaa hedi za masikio akitumia kompyuta mbali. Anaonekana kuwa makini akiangalia skrini na kushika penseli tayari kuandika kwenye daftari lililo mbele yake. Kijana huyu amevaa fulana ya kijani kibichi , huenda anasoma au anafanya kazi shuleni.

Huyu ni mtu anafanya kazi kwa kompyuta huku takwimu na chati za data zikionekana hewani. Nembo ya AI inaonekana katikati ikionyesha matumizi ya akili bandia katika uchambuzi wa data . Ina ashiria teknolojia ya kisasa na uchambuzi wa takwimu.

Katika jedwali hili, kuna michoro kumi inayoelezea dhana ya kujifunza kuendelea. Kila mchoro unaonyesha hali tofauti za kujifunza, kama vile e-learning, self directed learning, up skilling na live long learning , zikisisitiza umuhimu wa kukuza maarifa kila wakati.

Mwanaume ameketi kwenye meza ndefu akitumia kompyuta yake ndogo. Nyuma yake kuna rafu za mbao zenye nafasi nyingi , zilizojazwa na vitu mbalimbali. Viti vyeupe virefu vimepangwa karibu na meza . Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na tulivu, labda mkahawa au nafasi ya kazi.

Hili ni jukwaa la masomo ya mtandaoni la Intellisoft . Wanafunzi wawili wamejikita kwenye kompyuta zao, wakitumia mfumo huo. Mmoja ameketi kwenye kiti na mwingine ameketi chini. Kofia ya masomo imewekwa juu ya skrini kubwa.

Hii ni ripoti ya kimataifa ya ufuatiliaji wa elimu. Inaonyesha watoto kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na kifaa cha kielektroniki , labda wakijifunza. Mada kuu ya ripoti ni teknolojia katika elimu.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi, kipara na ndevu fupi amekaa mezani. Amevalia suti nyeusi na tai ya buluu, akiandika kwa umakini kwenye daftari. Mbele yake kuna skrini ya kompyuta, huku mandhari ya ndani ya ofisi ikionekana nyuma.

Hii ni kompyuta ndogo ikiwa wazi kidogo imewekwa pembeni ya rundo ya vitabu vinne. Mandhari ya nyuma yamefifia ikionyesha labda rafu za vitabu au mazingira ya ndani yenye mwanga hafifu ikipendekeza eneo la kusoma au kufanyia kazi.

Mwanaume mwenye umri mkubwa amevaa miwani na shati la buluu. Ameketi mezani akifanya kazi. Anaonekana akiandika kwenye karatasi huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Hali ya utulivu inatawala akionyesha umakini katika shughuli zake.

Mwanamke anaendesha mkutano mtandaoni akiwa ameketi kwenye dawati . Anatumia kompyuta mbili, kompyuta ndogo iliyo na chati na grafu zinazoonyeshwa na skrini kubwa inayoonyesha washiriki wengi wa mkutano kupitia video. Anaonekana akizungumza na kuwasiliana na washiriki hao.

Huu ni mtazamo wa karibu wa mikono miwili ya mtu ikiwa imechapa kwenye kibodi cha kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta mpakato inaonekana ikiwaka na kuna mfwatiliaji mwingine nyuma ulio fichwa kiasi. Inaonekana kama mtu anafanya kazi au anaandika kitu.

Mikono ya mtu inaonekana ikifanya kazi kwenye meza. Mkono mmoja unashika kalamu ya blue na kuandika kwenye daftari lililowazi uku mkono mwingine ukiandika kwenye kibodi cha kompyuta ya pajani inayoonekana kwa sehemu. Mtu huyo amevaa sweta ya rangi ya chungwa na madhari ya nyuma ni nyeupe na nyeusi ikionyesha mazingira ya kazi au masomo.

Hawa ni watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza nje pengine kwenye balkoni au patio. Mwanaume aliye mbele amevalia shati jeupe na kaptula akiwa ameshika kikombe mkononi na anaonekana kutazama chini kwenye kompyuta yake ndogo iliyo wazi. Nyuma yake mwanamke ameketi pia kwenye meza hiyo hiyo naye ana kompyuta ndogo mbele yake na anaonekana kunywa kutoka kwenye kopo.

Hii ni taswira ya kiubunifu inayochanganya vitabu na kompyuta ndogo. Upande moja wa kompyuta ndogo unafunguka na kuunda kurasa za kitabu zinazopepea zikishiria maarifa au habari zinazotoka. Kutoka kwenye kurasa hizo kuna ikoni mbalimbali za kijivu zinazoruka angani zikihusiana na fedha, biashara, mawasiliano, benki na dhana nyinginezo. Mandhari ya nyuma ni buluu inayong'aa.

Kuna mtoto anayekaa kwenye dawati na kutumia kompyuta mpakato kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya balbu ya muhanga na maneno e learning yakionyesha kuwa mtoto huyo anajifunza kwa njia ya mtandao, dawati pia lina vitu vingine kama vile simu au kifaa kingine na kikombe chenye penseli kuashiria mazingira ya kusomea.

Wasichana watatu wanaonekana wamekusanyika nje wakitumia kompyuta ndogo. Mmoja wao mwenye nywele ndefu za dhahabu anaonekana akimwelekeza yule wa kati ambaye ana nywele zilizofungwa kama vibonzi na anaonekana akizingatia sana skrini. Msichana wa tatu mwenye nywele nyeusi anatabasamu akionyesha kufurahishwa na anachokiona. Inaonekana kama wanajifunza au wanashirikiana kwenye mradi fulani.

Mwanaume amevaa shati jeupe na tai akirekebisha tai yake akiwa ameketi kwenye dawati la kazi. Anaonekana kuwa katika ofisi ya nyumbani au nafasi ya kazi iliyo na kompyuta kubwa, simu na sanduku kadhaa. Pazia nzito zimefunika dirisha kwa nyuma na kuna vitu vya mapambo vinavyoonekana kwenye meza na kabati.

Huu ni mchoro wa kidijitali unaowakilisha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya kidijitali. Kwenye picha kuna kompyuta ikiwa na kitabu wazi ya glasi ya kupuza likiashiria utafiti. Pia kuna ikoni mbalimbali zinazoelea karibu na kopyuta kama vile kitabu wazi, kalenda, balbu ya wazo ,wingu lenye hati. Mwanaume anayefundisha na globu ya dunia.

Watoto watatu wanaonekana pengine wakiwa shuleni wakitumia kompyuta ndogo. Mmoja wao anaonekana kushika kompyuta huku wengine wawili wakimtazama. Wote wamevaa sare zinazofanana zinazoashiria kuwa wako katika mazingira ya kujifunza. Hali hii inaweza kuashiria matumizi ya teknolojia katika elimu.

Huu ni mchoro wa kidijitali unaowakilisha mkutano au darasa la mtandaoni kuna kompyuta kubwa mkononi ambayo skrini yake inaonyesha mzungumzaji mmoja akifanya kuwasilisho mbele ya chati na grafu ,chini ya skrini ndani ya kompyuta hiyo hiyo kuna kundi la watu waliokaa kwenye viti wakiangalia mzungumzaji wakionyesha ushiriki katika tukio hilo la mtandaoni.

Hii ni simu mahiri, ikiwa imelala chini, na kutoka kwenye skirini yake zimetoka rafu ndefu zilizojaa vitabu vingi, zikipanga juu kama maktaba. Hii inawakilisha dhana ya maktaba ya kidijitali au upatikanaji wa maarifa nyingine, kupitia kifaa kidogo. Nyuma kuna kikombe cha kahawa na mmea mdogo, ikionyesha mazingira ya utulivu na kujifunza.

Mtoto huyu amevaa vipokea sauti vya masikioni na ameketi mbele ya kompyuta akionekana kujifunza kupitia masomo ya mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu akifundisha na wanafunzi wengine kadhaa wakiwa kwenye simu ya video wakishiriki katika darasa hilo.

Huyu ni mtu anayetumia kompyuta huku akishika akifanya kwa mkono mmoja na kuchapa kwenye kibodi kwa mkono mwingine ,njia ya mikono na kibodi kuna kielelezo cha kidijitali cha uwazi kinachoonyesha neno e learning na iconi mbalimbali zinazohusiana na teknolojia na elimu, inaashiria dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au elimu ya kidijitali.

Mwanaume mzima pengine mtaalumu ameketi kwenye dawati na anatumia kompyuta ndogo. Amevalia suti isiyokolea rangi na miwani huku akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe. Anaonekana kuzingatia kazi yake kwenye kompyuta. Dawati lake lina vitu vichache ikiwemo glasi ya maji na mmea mdogo wa maua akionyesha mazingira ya kazi ya kisasa.

Mkono unaonekana ukitumia kalamu wa vijiti kuingiliana na skrini ya kompyuta kibao ilio na alama za kielimu. Katikati kuna kofia ya kujihitimu yenye maandishi e-learning ikiashiria masomo ya mtandaoni. Alama zingine ni pamoja na kompyuta ya pajani, kitabu wazi, balbu ya mwanga ikionyesha waza na shabaha zote zikionyesha dhana mbalimbali za elimu na kujifunza.

Mwanaume kijana ameketi kwenye meza akitumia komoyuta yake ndogo, anaonekana kuzingatia sana kazi yake. Nyuma yake kuna mlango wa mbao na ukuta mweupe na kuna simu ya mkononi imewekwa kando ya kompyuta ndogo.

Mvulana mdogo, anatabasamu na kutazama moja kwa moja mbele, huku uso wake ukiwa wazi na wenye furaha. Amevaa shati jekundu na anaonekana amekaa, kwenye mezani iliyo na kompyuta ndogo upande wa kushoto. Nyuma yake kuna mwanaume mzima anayeonekana kuwa uhusiano naye akitabasamu, na kutazama upande huo huo. Hali ya jumla inaonyesha uwepo wa uhusiano wa kifamilia na ulezi.

Huu ni mwonekano wa juu wa watu watatu, labda wanawake walioketi kuzunguka komputa mpakato iliyowekwa kwenye meza nyeusi. Mikono yao yote inaelekeza na kugusa skrini au kibodi ya komputa. Mmoja wao amevaa bangili nyeusi. Mtu wa katikati anaonekana amevaa jeans, iliyoraruka, muundo wa zulia linaweza kuonekana chini.

Chupa kirefu cha kulala kilichopangwa kwa usawa kina vitanda vingi vya ghorofa vilivyo na matandiko ya bluu inaonekana kua mabweni ya wanafunzi au makazi ya pamoja kukiwa na nafasi ndogo kati ya vitanda ikionyesha mazingira yenye watu wengi.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano ukiwa umejaa watu walioketi kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu . Inaonekana kama kuna tukio au mkutano mkubwa unaoendelea. Ukumbi unaonekana kuwa wa kisasa na wenye mwanga mzuri.

Hii ni maabara ya keia iliyopangwa vizuri, kuna meza ndefu za kazi zenye sinki na mabomba ya maji zikiwa na vifaa mbalimbali vya maabara kama vile stendi za ritot na glasi. Droo na makabati meupe yaliyowekwa ukutani yanaashiria nafasi ya kuhifadhi vifaa.

Hili ni jengo refu la hosteli. Linaitwa Mbote Hall, hall 9 likiwa na milango na madirisha mengi. Mtu mmoja anaonekana akitembea kuelekea mlango mkuu. Jengo linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa na limepakwa rangi ya bluu hafifu.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vikionekana kuwa katika hali ya kawaida. Magodoro na shuka vimepangwa kwenye vitanda. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na kimepakwa rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni chumba chenye kuta za manjano na vitanda viwili vya orofa kimoja kila upande. Katikati kuna meza ndefu na viti viwili na dirisha yenye mapazia ya rangi ya samawati na kijani. Chumba hiki kinaonekana kama bweni la shule.

Hiki ni chumba chenye vitanda vya ghorofa. Mara nyingi hutumika mabwenini. Kati ya vitanda kuna kabati nyeupe ya nguo na makabati ya kuhifadhia vitu. Sakafu ni kahawia. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri kwa ajili ya kulala.

Hii ni meza ya maabara iliyopangika vizuri, ikiwa na vifaa mbalimbali vya kioo kama beakers na erlenmeyers flask . Katikati kuna sinki na bomba la maji, na burners za bunsen zinaonekana pia. Ukuta wa nyuma una rangi ya blue inayo ng'aa.

Katika chumba hiki cha darasa, kuna ubao mweusi mrefu ukutani na rangi ya ukuta wa juu ni bluu bahari. Chini ya ubao, kuna mstari mweusi. Vifaa vya kujifunzia na vitu vingine vimeonekana kwa mbali.

Hiki ni chumba kinachoonekana kama enoe la kusubiria au ofisi. Kuna viti, meza ndogo, na mabango mawili marefu yenye picha na maandishi. Madirisha yana mapazia mekundu na yanaonyesha majengo mengine nje. Taa za dari zimewaka.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili kila kimoja kikiwa na shuka na mito safi, sakafu inaonekana kua ya mbao, chumba kinaonekana kua rahisi na safi labda cha hoteli au malazi ya wageni kinachotoa mahali pa kupumzika.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vitatu vikiashiria kuwa ni chumba cha kulala cha bweni au hosteli. Vitanda viwili vimefanywa kwa mbao, na moja kimetengenezwa kwa chuma. Mlango unaonekana wazi kidogo.

Hili ni bwawa la kuogelea lenye watu watatu. Mmoja anaonekana akifundishwa kuogelea kwa kutumia kifaa, mwingine ameketi kando akitazama na watau anaogelea akitumia msaada. Bwawa linaonekana likitumika vizuri.

Kiwanja cha michezo kilicho wazi kina bao la mpira wa kikapu lenye fremu ya chuma na ubao mweupe na lengo la soka lenye fremu ya chuma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na nyumba ikiashiria kuwa ni eneo la michezo la nje.

Hili ni darasa tupu, lenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Kuta zina rangi mbili, chini kijivu na juu kahawia, zikiwa na chati kadhaa zilizobandikwa. Madirisha makubwa yanaruhusu mwangaza kuingia, yakionyesha mazingira tulivu na tayari kwa masomo.

Hawa ni wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na meza iliojaswa ngombe na vikombe vingi vya dhahabu wanaonekana kujifunia mafanikio yao huku moja akishikilia mpira wa mkuu, hii inaashiria ushindi mkubwa wa timu au shule yao.

Hili ni darasa la kisasa lililo wazi lenye madawati na viti vipya. Madirisha makubwa yenye mapazia meusi yanaruhusu mwanga kuingia. Kuna ubao mweupe upande moja na projector kuu ikionyesha mazingira safi na tayari kwa kujifunza.

Ikiwakilisha chumba kidogo chenye kuta nyeupe na dirisha kubwa linaloonyesha miti nje, kulia kuna kitanda na kushoto kuna meza nyeupe yenye taa ya bluu. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mpangilio rahisi.

Hiki ni chumba kikibwa chenye madirisha mengi na meza ndefu pamoja na viti vilivyopangwa kwa safu. Viti vina rangi tofauti kama vile kijani kibichi, nyekundu na bluu vikiongeza mvuto kwenye chumba. Madirisha yana mapazia mekundu na yanaruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Hali hii inaashiria kuwa ni chumba cha kulia chakula, maktaba au darasa lenye nafasi kubwa lililopangwa vizuri.

Chumba hiki kina vitanda viwili vilivyotenganishwa na meza ndogo ya pembeni, kila kitanda kikiwa na chandarua cheupe kilichoning'inia juu yake na shuka za kijani kibichi. Ukuta una rangi nyeupe na picha kadhaa zimebandikwa. Mlango mweupe unaonekana upande wa kushoto na dari ina taa.

Wanaonekana waogeleaji kadhaa wakiwa wanawake. Wamejipanga kwenye vizuizi vya kuanzia tayari kuruka ndani ya bwawa la kuogelea. Wamevalia suti za kuogelea na kofia za kuogelea. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwemo waamuzi au watazamaji na viti vya plastiki vimepangwa kando ya bwawa. Picha inaonekana kunasa wakati kabla ya kuanza kwa mashindano ya kuogelea.

Chumba hiki kidogo kina kitanda cha ghorofa na kitanda cha juu kikiwa na godoro jekundu na cha chini kikiwa na godoro na shuka za bluu zenye madoadoa. Dirisha lenye nundo lina pazia la kahawia lililofungwa upande mmoja. Kabati la mbao lenye milango miwili liko chini ya dirisha.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vikiwa na magodoro na shuka nyeupe. Kiti na meza ya kusomea au kufanyia kazi vipo karibu na vitanda. Chumba kinaonekana kuwa na kuta nyeupe na sakafu tupu.

Hiki ni chumba cha studio kilichopangwa vizuri na chenye nafasi nyingi ambacho kinaonekana kuwa na makazi ya kisasa. Upande wa kushoto kuna eneo la kulala lenye kitanda kilichotandikwa vizuri. Huku kulia kuna jiko dogo lenye makabati meupe na sinki. Katikati kuna eneo la kusomea au kufanyia kazi lenye dawati na kiti cha ofisi. Samani zimepangwa kwa ufanisi kwa kuwa nafasi na mwanga unatosha.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu unaoendelea wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani moja wao akiruka juu kuelekeza mpira kwa kichwa ,wachezaji wengine wanasimama karibu kwa kufuatilia mpira kwa umakini nyuma kuna goli la mpira wa miguu na watazamaji wachache wametulia chini, uwanja unaonekana kuwa wa udongo mwekundu.

Hii ni maktaba yenye rafu kubwa za mbao zilizojaa vitabu zikifunika ukuta mzima. Mbele ya rafu, kuna meza na viti kadhaa na watu wachache wamekaa wakisoma au wakifanya kazi. Juu ya rafu, kuna mmea na taa na mlango unaonekana upande wa kulia.

Hiki ni chumba kikubwa cha kompyuta kilichopangwa kwa ajili ya matumizi ya watu wengi, kikiwa na safu nyingi za meza ndefu zenye kompyuta nyingi zilizopangwa vizuri. Madirisha makubwa yaliyoko yana chuma cha ulinzi na taa za juu zimewashwa ili kutoa mwangaza. Chumba hicho kinaonekana kitupu bila watu wowote ndani kwa sasa.

Ukumbi huu wa kifahari unajumuisha viti vingi vilivyo pangwa kwa umaridadi katika safu za rangi nyekundu na ngavu likipanda kuelekea nyuma na pande zake. Kuna sehemu ya juu au behewa wenye ukingo wa bluu na meupe iki ongeza uzito wa kuketi na uzuri wa usanifu, nafasi hii ina onekana kuwa tayari kwa maonesho au matukio ikitoa mazingira ya kupendeza kwa watazamaji.

Chumba chenye vitanda vinne vya hosipitali vikiwa na mashuka ya waridi na blanketi za kahawia ,vitanda hivyo vimeteganishwa na mapazia ya blue yanayoashiria mpaka .Kwenye ukuta wa kushoto kuna feni iliyowekwa na chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri ikiashiria mazingira ya hosipitali au zahanati.

Darasa limejaa watu, wengi wao ni wanawake. Wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mtu mmoja aliyesimama mbele yao. Kuna mtu huyo anayeonekana kuwa mwalimu au mzungumzaji na washiriki wengi wanaonekana wakiandika au kufuatilia mada inayowasilishwa. Projekta inaonekana juu ya dari na kuna dirisha kubwa nyuma inayoonesha mandhari ya nje.

Hiki ni chumba chenye kitanda cha orofa mbili. Juu kuna godoro la mistari kijani na nyeupe, na mito miwili. Chini kuna godoro lenye viraka la rangi tofauti na mto mmoja wa rangi ya dhahabu. Ukuta una rangi ya machungwa na dirisha lina mapazia ya mbao. Nguzo ya nguo imetundikwa nguo chache upande wa kulia. Chini ya kitanda cha chini kuna droo mbili.

Mtu anaonekana akiwa ndani ya maji, kwenye bwawa la kuogelea, mtu huyu amevaa miwani ya kuogelea ya bluu, na uso wake umejikunja, akiwa amezungukwa na maji yanayoruka, nyuma yake kuna kamba za bwawa la kuogelea, inaonekana kama anashiriki katika shindano la kuogelea, au anafanya mazoezi.

Huu ni ukumbi mpana na mrefu wa mihadhra au darasa ukiwa na viti vingi vilivyopagwa kwa mtindo wa ngazi zinazopanda juu kuruhusu kila mwanafunzi au mhudhuriaji kuona vizuri ,viti hivyo vimetegenezwa kwa mbao na chuma vikionyesha uimara idadi ya ukumbi unamuundo wa mraba na imepambwa kwa taa zilizopagwa vizuri zikitoa mwangaza wa kutosha .Kwa sasa ukumbi unaonekana kuwa mtupu ukigoja kuhudhuriwa na watu.

Hiki ni kikundi cha watu wanane, wakiwemo vijana na watu wazima. Wanasimama pamoja kwa kilele cha Mlima Longonot. Wamevalia nguo za kutembea mlimani wakionyesha furaha na mafanikio baada ya kufika kileleni.

Kijana mweusi amejikita akifanya kazi ya kuunganisha nyaya za kielektroniki, huku akitumia chuma cha pasi cha kutengenezea vifaa vya elektroniki. Nyuma yake kuna mtu mwingine, labda mwanafunzi mwenza, akifanya kazi kama hio.

Hili ni kundi la wanawake watano wakiwa wamesimama mbele ya bango kubwa. Wanawake hawa wamevaa nguo mbali mbali za kitamaduni, zikiwemo mavazi ya rangi ya chungwa, nguo zenye michoro, na shuka la buluu. Wote wanaonekana kutabasamu na kujivunia wakiwakilisha utofauti wa tamaduni.

Msichana huyu amevaa miwani ya usalama na anafanya jaribio la kemia. Ameshikilia kipimo cha kupimia chenye kimiminika chekundu na anakimimina kwenye chupa yenye umbo la duara, huku chupa nyingine zenye vimiminika vyekundu na nyeusi zikiwa mezani. Ubao mweusi nyuma yake una fomyula za kemia.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wamevalia mavazi na mapambo ya kitamaduni, wanatembea ukumbini. Mwanaume anawaongoza. Madhari ya nyuma yanaonesha ukuta wenye mabango na mapambo ya kitamaduni kuashiria tukio au sherehe.

Shuleni, mvulana mlemavu yuko kwenye kiti cha magurudumu mezani akifanya kazi zake. Wanafunzi wengine wawili wanaonekana nyuma yake wakijishughulisha na masomo yao. Hii inaonyesha mazingira ya shule jumuishi.

Mvulana anacheza na mchezo wenye waya na shanga zenye rangi mbalimbali akionekana kufurahia. Nyuma yake kuna rafu zenye vinyago na vitu vingine vya kuchezea. Hii inaweza kuonyesha mazingira ya tiba ya kucheza.

Kijana anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cheupe akitumia kompyuta yake ndogo. Amevaa fulana ya manjano na anatazama skrini ya kompyuta. Nyuma yake kuna ngazi na viti vingine vya mbao huenda ni nyumbani au ofisini.

Huyu ni mtoto mdogo ameketi kwenye meza akicheza na vitu vyake vya kuchezea. Mwanamke anaonekana nyuma yake akimwelekeza kitu kwa kidole chake. Nyuma, kuna vifaa vya kuchezea vilivyopangwa vizuri.

Binti mdogo mwenye miwani na nguo ya njano anaonekana akifurahia sana kupaka rangi. Mikono yake imejaa rangi mbalimbali, na anashika brashi ya kupakia rangi akionyesha kazi yake ya sanaa kwa furaha.

Mwalimu anatabasamu akiwa na mwanafunzi wa kiume kwenye kiti cha magurudumu , akimsaidia kucheza gitaa ndogo. Mwanafunzi mwingine wa kike anaonekana akicheza na matofali ya kujenga nyuma yao. Wote wako ndani ya chumba cha yenye madirisha makubwa kuashiria mazingira ya kujifunzia.

Hawa ni watu wawili kijana na mwanamke wakiwa wamekaa mezani labda wakijifunza, kijana akizungumza akionyesha kwa kidole chake huku mwanamke akimsikiliza kwa makini Laptop iko mbele yao.

Humu ni maktaba ambapo mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme. Anaonekana akizungumza na msichana mdogo aliyesimama kando yake huku wakiwa wamezungukwa na rafu zilizojazwa vitabu. Wote wawili wanaonekana wanatafuta kitu.

Mtoto amejishika masikio, akionyesha labda amezidiwa nakelele au hisia . Watoto wengine wanaonekana wameketi nyuma yake wakifanya shughuli zao. Picha inaonyesha mazingira ya darasani au mahali pa kucheza.

Wanafunzi kadhaa wamejipanga wakitumia kompyuta, labda darasani au maktaba. Msichana mmoja mbele anatabasamu na kutazama moja kwa moja. Wengine wanaonekana wamejikita katika kazi zao wakitumia kibodi na panya.

Mtoto anaonekana akiwa amekaa kwenye meza akisoma kitabu chenye mwandiko wa Braille kwa kutumia mikono yake. Mtoto anatabasamu usoni akionyesha furaha aua umakini anaposoma. Nyuma yake kuna viti na madirisha.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye tabasamu la kupendeza akishika mpira wa blue mikononi mwake. Anaonekana kuwa ndani ya chumba chenye madirisha makubwa na kuna chombo kingine cha blue kando yake. Ana furaha na anacheza.

Huyu ni mwalimu au mzazi akimsaidia mtoto mdogo kuchora kwenye karatasi nyeupe. Mtu mzima anaonekana akiongoza mkono wa mtoto na kuna kifaa vya kuchorea vikiwa karibu. Inaashiria wakati wa kujifunza na ubunifu.

Hawa ni vijana wawili wenye ulemavu labda mapacha, wamelala chini wakiendelea na masomo yao. Moja anatumia mdomo wake kushika kalamu na kuandika akinyesha bidii na asma licha ya changamoto.

Kunao mwanamke mzima na mtoto mdogo wakiwa wamekaa pamoja. Mtoto anatabasamu la furaha akishika kitu mkononi mwake, huku mwanamke akimtazama kwa upendo. Wanaonekana wakicheza au kujifunza, na vinyago vya rangi mbalimbali viko mezani.

Mwanamke mwenye miwani na mtoto wako wakicheza na kifaa cha kuchezea wenye rangi ya pinki. Wote wawili wanaonekana kufurahia mchezo huo huku mwanamke akionyesha tabasamu.

Anaonekana mwanamke pengine mwalimu au msaidizi akisaidia wanafunzi wawili wa kike walioketi mbele ya kompyuta. Mwanafunzi mmoja amevaa kipaza sauti na wote wanaonekana kujifunza au kufanya kazi kwa bidii. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au maktaba.

Hii ni mikono miwili ya rangi ya buluu iliyoinuliwa juu ya mandhari nyuma yenye rangi ya kijivu buluu. Kwenye mandhari nyuma, kuna nukta nyingi za buluu zilizopangwa kwa muundo wa braille . Hii inaashiria mwandiko wa braille na uwezo wa kuusoma kwa kugusa.

Hawa ni watu wawili. Kunao mmoja ambaye anaonekana kuwa na down syndrome anashikilia kitabu kikubwa cha alphabeti na anaonekana kufurahia kujifunza. Mwanamke huenda ni mama au mwalimu wake anatabasamu kubwa na anamuunga mkono mwanafunzi huyo.

Mwanamke anacheza mchezo wa bodi na kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu . Wote wawili wanaonekana kufurahia muda wao na mwanamke akitabasamu na kijana akiongea kwa shauku. Mazingira yanaonekana kuwa ya kirafiki na ya kuunga mkono .

Mwalimu ameinama karibu na mwanafunzi darasani akionyesha kitu kwenye kitabu. Mwanafunzi amevaa miwani na anaonekana kumakinika. Wote wawili wanatazamana kuashiria mazungumzo au maelekezo ya moja kwa moja.

Mtu mzima anaonekana akisoma kitabu, huku akiwa na watoto wadogo walioketi sakafuni karibu yake. Kuna vitu vya kuchezea vilivyotawanyika sakafuni vikiwemo vizuizi vya mbao. Watoto wanaonekana kumuangalia yule mtu mzima anayesoma. Ukutani nyuma yao kuna chati ya nambari. Mazingira yanaonekana kuwa ya chekechea au kituo cha kulelea watoto.

Katika maktaba au chumba cha kusomea mwanamke mzima na msichana mdogo wanatabasamu na kucheka wanapotumia kompyuta ndogo pamoja. Msichana ana nywele zilizoshukwa na anaonekana kufurahia anachokiona kwenye skrini. Nyuma yao kuna rafu za vitabu.

Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto mdogo kufungua mdomo wake, labda kwa ajili ya uchunguzi wa meno au mazoezi ya matamshi. Mtoto anaonekana kuwa na wasiwasi au akijaribu kufungua mdomo wake huku mwanamke huyo akionyesha tabasamu la upole, akijaribu kumtuliza. Nyuma yao kuna rafu iliyojaa vitu mbali mbali, ikionyesha mazingira ya kliniki au shule.

Katika darasa hili mwalimu anaonekana akiongea na mwanafunzi wa kike mwenye nywele zilizofungwa ambaye yuko na mikono yake labda akifanya zoezi au akijifunza kitu. Nyuma yao, mwanafunzi mwingine wa kiume anaonekana akifanya shughuli yake. Darasa linaonekana kuwa na vifaa vya kufundishia kwenye ukuta.

Mwanafunzi huyu wa kiume amekaa kwenye dawati akishika kalamu na kuangalia chini kwenye karatasi akionekana kujishughulisha kwenye kazi. Nyuma yake, watu wawili wazima wanaonekana wakiongea huku mmoja wao akiwa amevaa miwani. Dawati linaonekana kuwa na vifaa vya rangi mbalimbali.

Hawa ni watu watatu .Mwanaume katikati amevaa aproni na anatumia kijiko kuchanganya kitu kwenye bakuli kubwa la manjano. Mwanamke mwenye nywele za dhahabu zilizosokotwa amesimama nyuma yake akimwangalia Kwa umakini. Upande wa kushoto mwanamke mwingine mwenye miwani amekaa mezani. Naye pia anaonekana kushiriki au kufuata shughuli hiyo. Kuna bakuli ndogo kadhaa zilizowekwa mezani karibu nao.

Msichana ameketi kwenye dawati. Amevaa hedifoni za buluu na anaangalia kompyuta kibao iliyo mbele yake. Anaonekana kuwa makini na kile anachokifanya kwenye kifaa hicho. Nyuma yake kuna rafu zenye vitabu na vifaa vingine vya shule. Inaonekana kama yuko darasani ama mahali pa kusomea.

Huyu ni mwanaume mwenye ndevu nyeupe na miwani mweusi, akiwa amelala kifudifudi kwenye pochi. Mikono yake imewekwa juu ya kitabu au karatasi, na anaonekana akipitia maandishi yanayoweza kuwa ya Braille . Hali hii inaweza kuashiria kuwa ana matatizo ya kuona.

Wanaonekana watoto wawili. Mmoja akiwa na ngozi nyeusi na akitabasamu kwa furaha na mwingine akiwa na ngozi nyeupe na nywele za rangi nyepesi labda ana albinism .Watoto wawili wametazama mbele na wanaonekana kuchungulia kutoka ndani ya fremu au dirisha.

Wanawake wawili wanaonekana wakitazama skrini ya kompyuta kwa umakini wakiwa wameketi karibu. Mwanamke mmoja ana nywele ndefu zenye rangi ya kahawia na amevaa miwani huku mwingine ana nywele fupi za njano na amevaa shati nyekundu. Mwanamke mwenye nywele za njano anaonekana akimwelekeza au kumuelekeza mwenzake katika kitu fulani kwenye skirini.

Wanaume watatu wamo ndani ya washa au eneo la kazi. Wawili wako mbele, mmoja akimsaidia au kumwongoza mwenzake ambaye anaonekana anatumia kifaa cha kielektroniki. Wote wamevalia sare za buluu. Mtu wa tatu anaonekana nyuma kidogo.

Kuna msichana mdogo anayetabasamu na kutazama upande wa kulia. Amevalia shati la buluu kitambaa chekundu shingoni na miwani. Nywele zake ndefu zimefungwa nyuma. Ameketi kwenye meza ilio na vifaa vya kuchora kama penseli za rangi na pamba za masikio. Dirisha kubwa lililo nyuma yake linaonyesha mazingira ya kijani kibichi.

Watu watatu wame kaa mezani ,mwanamke aliye katikati ana tabasamu na kucheka huku wakiwa wameshika karatasi na kitabu ,amevalia shati jeuzi na ana mkufu karibu naye kwa upande wa kushoto kuna mwanamke mwingine mwenye nywele zilizo kujamana akitabasamu pia, nyuma yao upande wa kulia kuna mwanume mzee asiyo onekana wazi ina onekana kama mkutano wa kikao cha urafiki.

Mtoto anaonekana kuwa na kiti maalum chenye msaada wa kichwa na mikanda akitabasamu na kucheka kwa furaha. Amevalia shati lenye milia ya bluu na nyeupe. Mbele yake kuna meza ndogo ya mbao yenye vichezeo. Nyuma yake mtoto mwingine anaonekana amekaa kwenye kiti akiwa amejishughulisha na jambo lingine. Mandhari ya nyuma yanaonyesha chumba chenye ukuta uliopambwa.

Katika eneo la ndani, mwamume na mwanamke wanaonekana wakijadiliana kwa kutumia njia ya ishara. Mwanaume mwenye fulana nyeupe anatabasamu huku akitumia mikono yake kutoa ishara na mwanamke anaye onekana mgongoni anajibu kwa ishara pia. Inaonekana kama mazungumzo ya kirafiki.

Inaonekana kuna mtu mzima labda mwalimu au mtaalam akimsaidia mtoto mdogo kutoa sauti au kufanya mazoezi ya hotuba mbele ya kopyuta. Mtoto amefungua mdomo wake wazi na mtu mzima anamshika koo uku mikrofoni ikiwa mbele yao.

Mwanamke mzima yupo na mtoto mdogo, huenda wakicheza au kujifunza pamoja. Mwanamke huyo ana nywele nyeusi na amevaa shati la rangi nyepesi. Mtoto aliyevalia nguo zenye madoa, anaonekana akishangaa au kuzingatia michezo wa kujenga wenye vijiti na vipande vya rangi mbali mbali. Mikono yao inaonekana ikishika na kupanga vipande hivyo. Wako kwenye meza na nyuma yao kuna, rafu au sehemu ya kuhifadhia vitu.